Jengo hili lililojengwa kwa mabati likionekana ni kanisa ambao Wakristo huabudia. Nje yake kunao watu aina mingi wanaume kwa wanawake likiwemo hata gari lililo la rangi nyeupe.

Wanaume Hawa wamekaa wengine wakisimama upande wa nyuma, mbele kabisa wapo watatu wanaotazama upande wa kwangu, mwengine amevaa miwani meusi na mwengine saa kwa mkono.

Ufuoni humu mwa bahari kuna mchanga wa bahari mwingi sana ulio rangi ya grey na vitaka taka vyeusi vilivyotoka ndani ya bahari, kando yake kunayo miti ya minazi iliyosimama.

Nje ya msikiti huu mweupe, kunaye mwanamke mmoja anayetembea, akiwa amevalia buibui leusi na amejitanda kitambara cha rangi nyekundu. Kando yake kukiwa na maandishi yameandikwa, "Huduma Centre".

Kwenye ufuo wa bahari hii mwanaume mmoja anatembea huku akivaa kitonge cha rangi ya samawati na shati ya rangi ya samawati, mbele yake kukiwa na kibanda kilichojengwa paa la makuti.

Wanaume hawa mmoja akiwa amekaa, wengine wakiwa wamesimama, huku aliyekaa akiwa na kompyuta mbili mbele yake. Akiwa amevalia sare ya nyeupe koti leusi na trouser nyeupe. Kunaye aliyesimama huku ameshikilia kalamu.

Watu Hawa ikiwemo mwanamke na mwanaume mmoja wamesimama mmoja akiinama na kushikilia kalamu kwenye mkono wake wa kulia huku kunaye mwengine amekaa akitazama kompyuta ya kwake, aliyevalia tai nyeusi iliyo na madoti .

Watu Hawa wengi ikiwemo wanaume kwa wanawake wengine wamesimama na wengine wakiwa wameunga foleni huku wengi wao wakiwa wamevaa mask za rangi ya samawati mwanaume amekaa amevaa reflector mbele yake kunayo laptop .

Feri hizi mbili zikiwa kwenye rangi ya samawati, nyeupe na nyeusi zimebeba watu wengi mno humo ndani ikiwemo pia magari. Nyuma yake kunayo majengo ya ghorofa.

Kwenye ofisi hii kuna watu wengi ikiwemo wanaume na wanawake huku mbele kukiwa na mwanamke amekaa mkononi mwake akivalia saa nyeusi akiwa na laptop ,kando yake kuna mwingine aliyekaa amejifunga kilemba cheupe.

Jengo hili ambalo ni msikiti limejengwa kwa kupakwa rangi kadhaa ikiwemo kijanikibichi, nyeupe na samawati. Kando yake kunalo gari dogo limesimama la rangi nyeupe. Kunacho kibao kimeandikwa maandishi ya college .

Swimming pool hii iliyotengenezwa kutumia tiles nyeupe mbele yake kunalo jengo lililojengwa kwa matofali na kupakwa rangi nyeupe, kando kuna viti vya samawati mbele yake kuna kunguru aliyesimama wa rangi nyeusi.

Msikiti huu uliojengwa kwa rangi nyingi, ikiwemo nyeupe, cream , na kijani kibichi. Mbele yake kunalo basi lililosimama kwa rangi ya nyeupe na samawati, kukiwemo na watu wakiwa wengine wamekaa, wengine wamesimama.

Kwenye barabara hii ya watembeaji au watu wanaotembea kutumia miguu, kunao watu wanaoelekea upande wa mbele ikiwemo mwanamke amevalia hijab ya samawati huku mkononi ameshikilia chupa.

Mwanaume huyu anayetembea ufuoni mwa baharini akiwa na fimbo ameishikilia huku amefungia nyororo ya rangi nyeusi huku akiwa amevalia shati nyeupe, long'i ya samawati.

Jengo hili lililojengwa kutumia matofali, kisha paa lake likiwa la mabati na kupakwa rangi aina mingi. Ikiwemo nyekundu, nyeupe, nyeusi huku watu wakitoka upande wa ndani kukuja nje.

Ukuta huu wa jengo la ghorofa ukiwa mrefu zaidi, ukiwa na mahandishi yaliyo kijani kibichi. Huku kukiwa na madirisha yaliyoko wazi yaliyojengwa kutumia simiti. Mbele yake kuna nyaya za stima zimepita.

Watu hawa wawili, mmoja akiwa mwanamume, mwingine akiwa mwanamke. Huku mwanamume akiwa amevalia kofia ya rangi nyekundu na barakoa usoni mwake. Upande wa ndani kunayo kompyuta ambayo dada anaitumia.

Jengo hili ambalo ni msikiti limejengwa kwa kutumia matofali huku ikiwa imepakwa rangi mzuri nyeupe na cream juu yake kunao watu wawili wanaokaa nje yake kuna maua ya rangi mzuri ikiwemo kijani kibichi na nyekundu.

Jengo hili, ambalo ni kanisa, limejengwa kwa matofali, huku upande wa mbele likiwa na nguzo zilizoshikilia paa lake. Limejengwa kwa kutumia mabati, huku mbele kukiwa na vifaa vinavyojulikana kama magalana.

Ufuoni mwa bahari hii, kunao watu wanaotembea, wengine wakiwa wamebebwa na ngamia. Ndani ya bahari kunayo maji mengi mno, kunalo boti lililosimama huku kando kukiwa na mchanga mwingi sana.

Watu hawa wakiwa wamesimama kando ya bahari, likiwemo gari la kubebea mizigo, kukiwemo na stairs zilizojengwa kwa chuma. Kando yake kunayo bahari, wanaume wakiwa wamevalia kofia nyeupe.

Jengo hili lililojengwa kutumia paa la makuti. Mbele yake mnayo miti ya kijani kibichi ikiwa na maua ya yellow . Kunayo barabara ya lami huku imechorwa kwa rangi nyeupe.

Kwenye barabara hii mnayo magari mengi mno ikiwemo tukutuku pikipiki, lori nayo mabasi. Upande wa nyuma kunacho kituo cha kujazia mafuta kwa jina la Rubis.

Kando ya barabara hii ya lami kunaye mwanaume mmoja amekaa, huku akiwa amevalia kofia ya rangi nyekundu, reflector ya rangi ya kijani kibichi. Huku kando yake ya kukiwa na pikipiki mbili.

Mashua hii iliyosimama katikati ya bahari huku kukiwa na maji mengi mno. Upande wa juu kunayo mawingu meupe na samawati, huku nyavu zikishuka kutoka upande wa juu wa boti hili.

Kwenye maji haya mengi mno ya bahari hii, kunao watu wengi sana ikiwemo wanaume kwa wanawake. Huku kando wengine wakiwa ndani ya maji, wengine wakiwa wamesimama kwenye boti.

Kibao hiki kyeupe huku kimechorwa kwa maandishi mieusi na ya rangi ya kijani kibichi na nyeupe, huku kikiashiria. Nyuma yake, kunayo nyumba ya makuti iliyojengwa ikiwa uwazi mbele na nyuma.

Watu hawa wakiwemo wanaume kwa wanawake wamekaa kwenye boti huku mmoja akiwa amesimama mbele ya boti wengine wakichungulia ndani ya boti huku wakiwa wamevaa kofia zao.

Kanisa hili la kikristo likiwa limejengwa kwa jengo la matofali huku mbeleni likiwa na gate zilizochorwa msalaba kwa rangi nyeupe. Upande wa ndani, kunayo pia madirisha makubwa zaidi.

Jengo hili lililojengwa juu ya maji ikiwemo miti iliyopakwa rangi nyeupe na kunayo grey kukiwa na daraja lililotengenezwa kupitia mbao. Mbele kuna wanaume wamesimama.

Konteina hizi huku zikiaminika kubeba mizigo zikiwa mingi mno ikiwepo ya rangi nyekundu, grey, maroon . Huku juu kukiwa na mawingu ya rangi ya samawati na nyeupe.

Meli hii kubwa mno, ikiwa ya rangi ya nyeupe na samawati, ikiwa imesimama nje ya ofisi, ambapo ofisi hizi zimejengwa kwa jengo la ghorofa ikiwemo rangi mingi mno nyeupe na grey .

Nyumba hizi zilizojengwa juu ya bahari, kunayo miti ya kuipatia support upande wa chini huku paa lake likiwa limetengenezwa kwenye nyasi. Ndani ya bahari hii kunayo mashua imetulia na kunayo miti ya kijani kibichi pembezoni.

Kwenye ufuo huu wa bahari kuna mtu mmoja anatembea huku akiwa na takataka nyingi sana. Mchanga wa bahari ukiwa wa grey kando yake kuna nyavu ya kucheza mpira wa neti.

Mwanaume mmoja amesimama akiwa wa jamii ya Kimaasai huku akiwa amevalia shuka ya rangi ya samawati, nyekundu na nyeusi, shingoni kwake akiwa amevaa chein iliyofungwa kwa beads .

Jengo hili lililojengwa kwa simiti, matofali, chuma nayo glasi linajulikana kama stesheni ya SGR ya Mombasa huku watu wakitoka upande wa ndani wakitoka nje na wengine kutoka nje kurudi ndani.

Kwenye duka hili au kibanda cha kuuzia nguo aina kadhaa kadhaa zikiwepo za wanaume na wanawake. Kunayo ma tai matano yamepangwa kwa kiti zilizotengenezwa kutumia miti.

Kwenye ufuo huu wa bahari, kunalo bango lililoandikwa "Sheria Kuhusiana na Bahari Hii". Ikiwemo bango la rangi nyeupe, ikiwa limeandishwa kwa maandishi ya rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi, na rangi ya yellow , zikiwa...

Baharini humu kunalo boti huku likiwa limebeba watu mbali huku wanaume kwa wanawake huku mwanamke akiketi na kuninginiza miguu yake nje ya boti hili akiwa amevalia sketi ya rangi nyekundu.

Mwanaume huyu aliyesimama kando na kibao kyeupe kilichoandikwa na maandishi ya rangi ya kijani kibichi. Huku ikiwa imeandikwa, The Mosque of Jesus Christ Son of Mary. Mwanaume huyu akiwa amevalia tishati nyeupe na trouser nyeusi.

Feri hizi mbili, zimebeba watu na magari mengi mno humu ndani. Dua baharini kukiwa na maji mengi zaidi mno. Nyuma yake kunayo majengo ya magorofa.

Hoteli hii ya kifahari mnayo viti njeni mwake. Huku kando pakiwa na miti inayopendeza yenye kuvutia ya rangi ya kijani kibichi, kukiwa na meza zenye glasi na viti vizuri zaidi.

Ukuta huu uliojengwa kutumia matofali na cement umepakwa rangi nyeupe, kunayo picha ya map ya Africa juu yake kunao kunguru weusi, mbele yake kunalo geti la rangi nyeusi.

Kundi hili lililo na maaskari wa kike kwa wa kiume, huku wengine wakiwa wamebeba mabango, wengine bendera. Kunaye aliyesimama kando, huku amevaa reflector na kofia nyeusi.

Watu wengi wakiwemo wanaume, wanawake hata watoto wachanga ikiwemo wengine wamebeba mabango yaliyoandikwa kwa maandishi meusi ikiwemo wengine waliovaa reflectors .

Barabarani humu mnayo magari mawili ikiwemo dogo leupe lengine likiwa leusi kando yake kunaye mtu anatembea huku akiwa amevalia kofia nyeupe na trouser ya kijeshi.

Msikiti huu wa ghorofa ulioko na rangi ya brown ukiandikwa maandishi meusi, mbele yake kunayo miti aina ya mitende ya rangi ya kijani kibichi kando yake kunayo ghorofa ya rangi ya gray .

Jengo hili la wakristo la kuabudia mbele mnao watu wawili waliosimama huku wamevalia nguo za rangi nyeupe na dhahabu, nyuma yake wapo watu aina mingi ikiwemo wanawake kwa wanaume.

Jengo hili lililojengwa kwa matofali, simiti, na chuma. Juu yake kunalo tank la rangi nyeusi kukiwa na ngazi ya kupandia kwa juu, huku kukiwa na pipe inatoka juu kwenye tenki lile na kushuka chini.

Kwenye ufuoni wa bahari hii, kunao mchanga mwingi sana wa rangi ya brown , kukiwa na mabanda yaliyotengenezwa kwa paa la makuti. Kando yake kunaye mtu anayetembea huku ameshikilia mbwa kwa mkono wake wa kulia.

Kwenye uwanja huu wa ndege kunayo ndege moja imesimama ya rangi nyeupe huku milango yake ikiwa wazi. Mbele yake kunalo bango lililo rangi mbili; nyekundu na nyeupe, huku kando yake pakiwa na watu wamebeba bendera.

Kwenye barabara hii kunao watu wawili, ikiwemo mwanamke na mwanaume. Huku mwanamume akiwa mwafrika, mwanamke akiwa mzungu. Kando yake kunayo magari yaliyoko yamepark ,mengine yanatembea.

Kwenye bahari hii kunayo mawingu mazito sana ya rangi ya brown kukiwa na mengine ya samawati. Maboti manne yakiwa yanaenda juu ya maji haya huku yakiwa yamebeba watu.

Kwenye maandhari haya iliyoaminika kuwa na upepo mzuri zaidi kunayo hoteli huku watu wakiwa wamekaa mwanaume akiwa ameshikilia simu mkononi mwake wa kushoto akiwa na saa ,mbele kukiwa na miti aina ya minazi.

Kwenye barabara hii kubwa mzuri mno kunalo gari aina ya lori ya rangi nyeupe ikiwa na magurudumu meusi. Huku kando yake kukiwa na nyasi zile ya rangi ya kijani kibichi.

Kwenye barabara hii iliotengenezwa na cabros kunalo gari ndogo la usafiri kwa jina la tuktuk. limepakwa rangi la manjano na nyeusi. Upande wa nyuma kunazo taa za rangi mbili nyeupe na nyekundu.

Kwenye jengo hili linaloaminika kuwa la biashara, kunaye mwanaume anatembea huku akiwa amevalia kofia nyeupe, shati nyeupe na trouser nyeusi. Mkononi kwake ameshikilia mfuko mweusi.

Uwanja huu umefurika maelfu ya watu wakiwa wamevaa nguo za rangi nyingi aina tofauti. Mbele, kunaye mchungaji aliyesimama huku akinyoosha mkono wake juu. Kando yake kunaye mchezaji gitaa amesimama na kushikilia kifaa hicho kwenye bega lake, huku amevalia samawati.

Timu hii ya kandanda ya wanaume, ikiwepo wanaume kadhaa wamesimama wengine wakiwa wamevaa black , wengine wakiwa wamevaa kijani kibichi. Wote, wakiwa na sare ya socks ya rangi ya orange , wengine wakiwa wamevaa ya blue .

Jengo hili ambalo ni kanisa, limejengwa kwa matofali, huku paa lake likiwa la mabati ya rangi ya kijani kibichi. Nje yake kunayo aina ya miti mingi ikiwemo, mitende na zingine zaidi.

Kwenye barabara hii kunaye mwanamume mmoja aliyesimama, huku akiwa amevalia kofia na fulana nyeusi. Mkononi mwake ameshikilia passport ya rangi ya samawati. Nyuma yake, kunayo magari mengi mno.

Watu hawa wengi ikiwepo wanaume kwa wanawake hadi watoto, wamesimama mbele ya jengo linaloaminika kuwa Msikiti. Huku kando yake kukiwa na nyumba iliyojengwa kwa matope. Huku kukiwa na vitambara vya rangi nyeupe, nyekundu na samawati.

Kwenye barabara hii kunalo gari aina ya trela. Huku likiwa rangi ya samawati na nyeupe, na magurudumu yake yakiwa rangi nyeusi. Inaaminika kwamba gari hili limebeba mzigo, huku barabara ikiwa ya cabros .

Feri hizi mbili zilizo na rangi tofauti ikiwemo samawati, nyeupe, na nyeusi zimesimama katikati ya bahari huku bahari ikiwa imejaa maji furifuri. Pembezoni kuna miti ya kijani kibichi.

Feri hii iliyoundwa kwa kutumia chuma huku ikiwa imepakwa rangi ya samawati, nyeupe na nyeusi ikiwa katikati ya bahari kuvukisha watu upande mwingine, upande wake wa nyuma kunayo miti mengi ya kijani kibichi.

Barabarani humu kunayo magari aina mingi likiwepo gari linalo julikana kama matatu, ikiwa inaelekea upande wa mbele. Huku wanaume wakisimama kando yake, juu yake kukiwa na bango limechorwa mtu.

Boti hili lililo na rangi tatu tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi na rangi ile nyekundu. Iko kwenye bahari huku kando kukiwa na jengo likiwa limejengwa na kupakwa rangi nyeupe.

Gari moshi hili la kubebea watu likielekea upande wa kisini linalojulikana kama SGR. Kando yake kunayo miti iliyomea iliyopangwa mistari huku kando kukiwa na majani ya kijani kibichi.

Kwenye uwanja huu kunao wanadada wawili wakiwemo wa timu tofauti tofauti. Mmoja akivalia sare ya rangi nyeupe na samawati, huku mwingine akivalia ya kijani kibichi na nyekundu.

Jengo hili lililojengwa kwa kuvutia zaidi likiwa na rangi kadhaa hasa nyeupe na maroon .Mbele yake kunavyo viti vilivyopangwa kila Kona. Juu kunayo saa inayoashiria masaa inayotumika.

Jengo hili lililo na mandhari ya kuvutia zaidi huku ikiwa imejengwa na kuvingirwa kwa miti ya mbao ya rangi nyeupe paa lake likiwa la makuti ya rangi ya grey kando kunayo meza.

Jengo hili la ghorofa likiwemo na bango la Kisma Driving College kunayo geti ya mado nje na kunayo miti mkubwa sana. Kando yake kunayo tent iliyowekwa upande wa nje.

Jengo hili likiwa limejengwa kwa sementi na mawe, juu yake kunazo spika zimesimama huku mbele kukiwa na milango, kando yake kukiwa na pipes zimetoka juu zikiinama chini kukiwa na miti ya kijani kibichi.

Kwenye uwanja huu wa ndege kunayo ndege ya kikenya iliyosimama huku ikiwa imeandikwa kwa maandishi mekundu Kenya Airways kando yake kuna wanaume wamesimama mmoja akisimama mbele ya ndege hiyo.

Jengo hili linalojulikana kama msikiti limejengwa na kupakwa rangi aina kadhaa. Kunayo rangi ya kijani kibichi, kunayo nyeupe, kunayo nyeusi huku likiashiria kwenye juu kabisa kuna aerial .

Mandhari haya yenye utulivu zaidi, kukiwemo meza na viti vitatu. Mbele yake kunacho kibao kilichopakwa rangi nyeupe na maandishi ya rangi ya samawati na nyeusi. Huku kukiwa na mti ukiwa umepambwa kwa maua.

Wanaume hawa wakicheza mpira wa kandanda, mmoja wakivalia yellow wengine wakivalia nyekundu, huku mmoja akiruka juu na kupiga mpira kule kwa kichwa chake. Nyuma yao kunao mashabiki wamekaa, wengine wamevalia jezi, wengine nguo za kawaida.

Ndege hii ya rangi nyeupe iliyoandikwa kwa maandishi ya rangi nyekundu imesimama huku mlango ukiwa wazi, nje yake kukiwa na wanaume waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu, kijani kibichi, nyeupe na orange .

Barabara hizi mbili zikiwemo za mkono wa kushoto na kulia. Kunayo magari yanayopita, likiwepo gari aina ya matatu la rangi nyekundu. Upande mwingine kunalo gari dogo la rangi nyeusi, huku watu wakitembea kando kando.

Kwenye jengo hili kubwa limejengwa huku kando kukiwa na jengo la gorofa limejengwa kwa mvingiro. Mbele yake kunayo fence iliotenngenezwa yenye ukuta na vyuma huku magari yakipakiwa kando kando.

Kwenye majengo haya ya aina ya ghorofa mnazo rangi mingi na brown , zingine zikiwa ikiwepo nyeupe. Barabarani mnayo magari na tuktuk zinazotumika kusafirisha watu.

Kundi la wanaume walioinama kwa ishara ya kusujudu. Wakiwepo wanaume wengi, wakiwa wamevalia nguo za rangi tofauti ikiwemo, brown , kijani kibichi, nyekundu, yellow, grey, purple .

Feri hii ikiwa inatumika kubeba watu kuwavukisha kutoka ng'ambo moja hadi nyingine. Ikiwa imepakwa rangi ya samawati na nyeupe. Pembezoni kunao watu wengi mno wakiwemo, wanaume kwa wanawake.

Watu hawa wawili, mwanamume na mwanamke. Mwanamume akiwa raisi wa nchi ya Kenya huku akitazama saa yake kwa mkono wa kushoto huku mwanamke akiangalia akiwa amevaa miwani.

Kwenye uwanja huu uliojaa watu aina tofauti tofauti, ikiwemo wachezaji kutoka timu nyingine na wapinzani, mwingine akiwa amevalia sare za rangi ya samawati na wengine wakivalia rangi ya kijani kibichi.

Kwenye mkutano huu, kunao watu aina tofauti tofauti, wakiwemo viongozi wa inchi huku wengine wakishikilia mabango yalioandikwa kwa maandishi meupe na rangi ya samawati. Huku kando kukiwa na mmoja akiwa ameshikilia mask kwenye mkono wake wa kushoto.

Majengo haya ni ya aina ya ghorofa moja likiwa limekamilika kujengwa lingine likiwa bado. Kando yake kuna tinga tinga imesimama huku mwanaume akiwa amevalia nyeusi, mbele yake kunayo kontena ya rangi ya kijani kibichi.

Ufuoni mwa bahari hii. Kunalo jiwe la rangi ya grey , huku kukiwa na miti juu yake ya kijani kibichi. Kando yake kunazo nyumba zilizojengwa kwa mapaa ya makuti, huku kukiwemo na miti aina ya minazi.

Barabarani humu mnako watu wengi zaidi. Wakiwemo wanaume kwa wanawake hata watoto. Huku mwanamke akiwa amevalia miwani na kushikilia mwavuli ulioko rangi nyingi nyeupe, manjano na hata nyeusi.

Kwenye barabara hii iliyotengenezwa kwa matofali, kunayo magari ya usafiriaji aina ya tuktuk inayokuja mbele, huku ikiwa imepigwa rangi ya yellow na maandishi ya rangi nyekundu. Kukiwa kando yake na magari meupe.

Mandhari haya yanayoaminika kuwa matulivu zaidi huku yakiwa yanajengwa kwa paa la makuti ikiwemo vibanda vitatu na kunacho kimoja kikubwa huku miti ya minazi ikiwa imesimama nyuma yake.

Barabarani humu kukiwa na utulivu hakuna magari wala watu kunacho kibao kidogo kilichochorwa kwa ishara nyeusi. Kando yake kunazo miti za rangi ya kijani kibichi. Kando na ya hizo kunazo za nyaya ya umeme.

Jengo hili la ghorofa lisilokuwa lirefu linayo madirisha yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma na mlango uliotengenezwa kwa mbao. Mbele yake kunazo miti zilizotengenezewa huku chini kukiwa na nyasi ya kijani kibichi.

Jengo hili kubwa mno lizuri huku likiwa limepambwa kwa maua meupe le yellow, rangi ya kijani kibichi, mbele yake kunazo taa zinazowaka ukiwa na pillars mingi mno.

Wanaume hawa wakiwa wamevalia tishati za redi trouser za samawati huku mmoja akibeba ngoma mwingine akiweka kwenye magoti huku akiicheza kando yake kuna mtungi wa rangi nyekundu na kifiniko cheupe.

Kwenye jengo holi lililojengwa kutumia matofali kunaye wanamme amekaa kwenye kiti cha rangi ya kijani kibichi huku akiwa amevalia kofia ya color grey akiinamisha kichwa chake chini. Nyuma yake kunayo magari mengi.

Feri hii ya rangi ya nyeupe, samawati na nyeusi ikiwa inashukisha watu kutoka upande mwengine hadi mwengine wa pili, kukiwepo na bodaboda zinazotoka ndani zikivuka upande wa nje.

Maeneo haya yaliyo mazuri zaidi. Kunalo jumba la ghorofa lililopakwa rangi ya maroon na nyeupe, mbele yake kukiwa na miti ya minazi mingine ikiwa imefungwa kitambara cheupe. Kando kunalo jumba lililojengwa kwa paa la makuti.

Jengo hili kwa jina la msikiti linaloaminia na kuabudia. Kuna mwanaume amekaa nje huku amefunga kikoi cha maboxi meupe na meusi. Huku ukiwa umepakwa rangi ya kijani kibichi na nyeupe.

Jengo hili lililojengwa na kupakwa rangi mingi ikiwepo nyeupe, nyekundu, samawati na maandishi yale meusi likiwa mlango wazi huku kwa ndani kukiwa kumechomeka kukiwa na dirisha lililojengwa kwa vyuma.

Baharini humu mnao watu aina tofauti tofauti ikiwepo wanaume na wanawake wafkrika kwa wazungu huku kukiwa na boti la rangi nyeupe, waridi na samawati upande wa juu.

Kwenye jengo hili lizuri mno lililoko jengwa kwa tiles huku balcony yake kukiwa imepakwa rangi ya nyeupe na brown na kompyuta ya rangi nyeusi imesimamishwa.

Kwenye msikiti huu kubwa mnao watu upande wa inje na mti yenye rangi ya kijani kibichi, na waridi, ukuta ukiwa umepakwa rangi ya kijani kibichi, nyeupe na nyekundu.

Kwenye bahari hii kunao watu wengi mno, wakiwemo wanaume kwa wanawake. Wengine wakisubiria kupanda kwa feri, wengine wakiwa ndani. Huku magari yakiwa pia upande wa ndani, baiskeli vilevile.

Kwenye bahari hii kunao watu wengi, wanaume kwa wanawake. Huku mzee akisimama na mwanawe upande wa pembezoni mwa bahari. Wengine wakiogelea, wengine wakitumia maboti.

Kwenye jengo hili linaloitwa msikiti, kunazo rangi tofauti tofauti kama vile brown, nyeupe. Chini yake kunazo nyasi ambazo ni za kijani kibichi huku kukiwa na bahari iliyo na maji mengi.

Baharini humu kunao watu aina tofauti tofauti, ikiwemo wanaume na wanawake, waafrika kwa wazungu. Huku wengine wakiwa nje ya boat , wengine wakiwa ndani ya boat . Kunayo maji mengi sana baharini humu.

Katika mji huu, ikiwa ni usiku, kunazo taa zimewaka. Huku kukiwa na magari ya usafiri aina ya tuktuk yakiwa yamesimama. Kunayo ya rangi ya yellow na kuna nyingine mbele yake ya rangi nyekundu. Nyuma yake kukiwa na majengo ya kighorofa.

Kwenye bahari hii, kunao mchanga mwingi mno wa rangi ya brown . Huku kando yake kukiwa na vitakatakataka ya rangi nyeusi, maji yakiwa machache. Kando yake kunayo miti aina ya minazi.

Kwenye barabara hii kunayo magari aina ya trela tatu, zikiwa zimesimama. Moja ikiwa na bango kwa nyuma limeandikwa, "The Cargo Consolidators," huku limoja likiwa na rangi ya kijani kibichi, moja rangi nyeupe, na ingine grey .

Pori hili lililoko na miti ya rangi ya kijani kibichi na yellow kunayo jegi ama birika iliyo rangi nyeupe huku imeinamishwa juu yake mti uliyokauka aina ya kigongo.

Kwenye kituo hiki kunao watu wawili ikiwemo wanawake, mmoja akiangalia upande wa mbele, mwingine akiangalia upande wa nyuma, huku amekaa kwenye kiti kilichopakwa rangi ya nyekundu. Mbele yake kunazo kompyuta mbili.

Mwanaume huyu aliyesimama ufuoni mwa baharini akiwa amevaa kofia yenye rangi iliyo na madot huku akiwa amevalia tishati ya rangi ya samawati. Kando yake kunayo maji mengi mno.

Gari hili kwa aina ya trela limesimama barabarani. Barabara iliyotengenezwa kwa matofali huku mwanaume moja akifunga kamba kwenye tunumbari lake gari.

Mkutano huu umejaa watu aina tofauti tofauti wakiwemo wanaume na wanawake, huku pakiwa na bango limeandikwa, "President". Juu ya bango hilo au meza hiyo kunazo vipaza sauti.

Ufuoni humu mnalo gari aina ya matatu likiwa limepakwa rangi kadhaa, ikiwemo samawati na nyekundu, hata nyeusi kwenye matairi yake.

Magari haya mawili, moja likiwa basi, lengine matatu, huku hili dogo aina ya matatu likiandikwa kwa maandishi ya waridi, ile kubwa likiandikwa kwa maandishi meupe, mekundu na kijani kibichi.

Kwenye uwanja huu wa ndege, mnayo ndege ya rangi ya machungwa huku ikiwa imefunguliwa mlango wazi tayari kusubiri watu kuingia. Nje yake mnao mwanaume anayetembea kuelekea mbele ya ndege hiyo.

Nyumba ikiwa imetengenezwa kwa paa la makuti, mbele yake pakiwa na kama kisiwa cha bahari kinachopitisha maji kidogo kukiwa na udongo na mchanga ule ukiwa mwingi. Sehemu yake ya nyuma kukiwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi.

Watu wengi mno, wanaume kwa wanawake, wakiwa kwenye mkutano, wengine wakiinua mikono juu, mwingine mmoja, huku wamevaa makofia kuashiria sheria flani.

Kwenye bahari hii kunayo maji mengi mno na kunazo feri zinazovukisha watu kutoka upande mwingine hadi upande wa pili. Kando yake kuna majumba marefu ya ghorofa yalio na mtazamo mzuri zaidi.

Kwenye bahari hii kunayo meli, huku ingine ikishukishwa mizigo aina ya kontena. Pande yake ya juu kukiwa na vyuma vilivyopakwa rangi ya kijani kibichi na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe.

Feri hizi tatu zikiwa zimebeba watu wengi mno kutoka upande mwingine kuwavusha hadi kwa upande mwingine, huku bahari ikiwa imejaa maji furifuri. Upande wa mbele kunayo majumba ya ghorofa.

Jengo hili la kuabudia kwa jina la kanisa, limejengwa huku likipakwa rangi mbili, iliyo ya cream na nyingine ya samawati. Upande wa kando kunayo geti ya kuingilia.

Watu hawa wanacheza nyimbo za tamaduni. Huku wanaume wakivalia shati za machungwa na samawati kwa chini, huku wanawake wakivalia sketi jeupe, ngoma zikipigwa kando.

Wanafunzi hawa wakiwa darasani wakifundishwa somo la dini huku mwalimu wao akisimama mbeleyao akiwa amevalia kanzu inayo kofia kwa juu. Mbele yake mna ubao mweusi umeandikwa kwa maneno meupe.

Manthari haya ya kujivinjari, yakiwa yametengenezwa upande wa chini, kukiwa na magalana, na miti mizuri imesimama pembezoni kwa jina la minazi, na kunayo pia miti aina ya maua.

Kwenye mkutano huu, kunao watu wa aina mbalimbali, wakiwemo wanaume na wanawake. Huku kukiwa na mwanamke mmoja aliyekalia viti viwili vya rangi ya samawati. Huku mwengine amebeba mtoto akisoma karatasi.

Feri hii ikiwa na rangi nyeupe, samawati na nyeusi, ikisimama kwenye bahari kusubiria watu waingie. Kunazo taa zinawaka upande wa juu na upande wa mbele kunayo maghorofa.

Kwenye geti hili ndani yake kunayo nyumba mzuri sana, huku kukiwa na aina ya miti mingi upande wa nje kama vile minazi, miwa ni na ingine tofauti.

Jumba hili ni stesheni ya garimoshi, lililoandikwa, "Voi Station". Limejengwa kwa mijengo ya chuma na vioo, huku milango yake ikitengenezwa upande wa mbele.

Watu hawa wanaume kwa wanawake, wakicheza nyimbo ya tamaduni, ukiwa wanaume wamejifunga leso kwenye viuno vyao vya rangi ya samawati. Wanawake wakijifunga nyeupe na rangi nyekundu kwenye viuno vyao.

Timu hii ya kandanda ya wanaume wakiwa uwanjani wakipokea maelezo kutoka kwa kocha wao. Huku kando au kwenye ground kukiwa na nyasi za rangi ya kijani kibichi. Upande wa mbele kunavyo viti vya rangi nyeupe na samawati.

Msikitini humu mna watu wengi wakiwemo wanawake wakiwa wamevaa mahijabu ya rangi nyeusi, na kukalia vitu vile vya rangi nyeupe. Kunao mkeka upande wa mbele yao wanapoelezwa, wanapopokea maelezo, kutoka kwa wenzao.

Kwenye jengo hili kubwa lizuri mno, mnavyo vikatuni vimetengenezwa, vinavyofanana na aina ya ndovu. Huku kukiwa na stairs katikati mwenye njia hiyo unapoelekea kwenye nyumba.

Kukiwa na majengo haya yaliyojengwa pembezoni mwa bahari yakiwa mazuri mno menginepo yakiwa aina ya maghorofa huku mwisho kabisa kunayo mti ya minazi na kunayo boti upande wa kushoto.

Watu hawa kwa jina la waislamu, wamekaa chini, kwenye magunia ya rangi ya kijani kibichi, chini ya tent hiyo wakitazama mbele ambapo kunae mmoja wao anawaeleza.

Watu hawa wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja, wamekaa kwenye viti vya kifahari. Kando yao kukiwa na feni huku kukiwa na spika ikiwaangalia. Juu ya meza walizokaa karibu nazo kunazo chupa za maji.

Jengo hili la kuabudu kwa jina la msikiti limejengwa aina ya ghorofa huku mbele yake mkiwa na nyaya za umeme kukiwa na mawingu ya rangi ya samawati.

Mtaro huu umejaa maji chafu yanayotokana na sana sana na mvua inaponyesha huku pembezoni kukiwa na barabara ambapo hapo watu wanatembelea na magari hupitia.